Huu ni mlango. Mlango huu ni wa mbao. Mlango huu unaonekana kuwa ni wa kidato cha kwanza kwasababu hapo juu pameandikwa form 1R kumaanisha huu ni mlango wa kidato cha kwanza.

Kuna nyumba aina ya ghorofa. Mbele yake kuna nyasi safi. Mahali hapa panaonekana ni pa utulivu kwa sababu mazingira haya pia ni mazingira tulivu na mazingira safi. Mbele ya nyumba kuna kiti cha rangi jeupe.

Inaonekana kuwa ni ubao. Kuna maandishi kwenye ubao hilo labda kuna masomo inayoendelea na masomo hii ni ya watoto kwa sababu ya maandishi hayo ama labda masomo hii ni ya hati.

Kuna kompyuta mezani. Kompyuta hii, mbele yake kuna kibodi na kuna kipanya chake kinachosaidia kuitumia. Kompyuta hii iko juu ya meza ya rangi nyeupe.

Kuna kitabu, kitabu hicho kina maandishi na michoro tofauti tofauti. Kiko kwenye ukurasa wa themanini na sita na themanini na saba. Kitabu hiki kinaonekana kuwa kinatoa maelezo na mafunzo tofauti tofauti kwa watoto.

Hili ni bango linalotoa funzo kuhusu misitu. Linaongelelea aina ya misitu, faida ya misitu katika maisha yetu na nchi yetu, jinsi misitu huharibiwa na pia linatoa funzo kuhusu jinsi tunavyoweza kuhifadhi misitu yetu ili isiharibike.

Kuna watu wawili wanaonekana kua wanakimbia mchezo wa yala. Wamevaa nguo ya nyeusi na ya kijani kibichi, chini yao kuna maandishi yanayosema Samuel Muchai right with his guide Kipchumba, kumaanisha aliye upande wa kulia anaitwa Samuel Muchai na wametoa maagizo tofauti kuhusu Samuel.

Ni mandhari ya darasani. Kuna ubao. Ubao huu unaonekana kuwa una maandishi. Maandishi yanayoonekana kuwa ni ya mwalimu aliyekuwa akiandikia mwanafunzi wake. Kwneye kona kuna ndoo ya takataka.

Hiki ni chumba, chumba hiki kina kompyuta kompyuta nne, zote zimewekwa juu ya meza ambaye juu yake ni rangi ya samawati. Kompyuta hizi ziko na kibodi na vipanya vyao vya kutumia.

Kuna picha, labda ni bango ama ni jalada la kitabu imeandikwa health and safety and manners ni kitabu inayoongelea mambo ya afya haswa kwa watoto wadogo.

Kuna watu wawili wanaonekana kuwa wanafanya jambo fulani. Mmoja wa hao watu amesimama amevaa sweta ya rangi ya nyekundu na mwingine ameketi kwenye kiti cha gurudumu, inaonekana kuwa anafundishwa kufanya jambo fulani.

Mandhari haya inaonekana kuwa ni mandhari ya darasani sababu nikuwa kuna madawati. Dawati hutumika na wanfunzi darasani wanapoketi ili wasome.

Kuna watu wanne wanaonekana kuwa ni wachezaji. Mchezo huo ni wa riadha. Wanaonekana kuwa wamevaa nguo zinazofanana wawili wawili. Wawili wamevaa nguo nyekundu huku wawili wamevaa nguo za rangi ya machungwa.

Ni mandhari ya uwanjani, kuna watu wanaonekanwamevaa nguo zinazofana, zilizochorwa, bendera ya Kenya, kunamchezo unaotaka kuendelea, au mchezo unaotaka kuendelea, mchezo huu labda ni wa kadanda, ya watu walio na ulemavu.

Hii ni karatasi ya mtihani. Ni ya mwanafunzi aliyefanya mtihani, na mtihani huu umesahihishwa. Mtoto huyu aliandika jawabu, majawabu yake ambayo mengine ameyapata huku mengine ameyanoa.

Ni mandhari ya uwanjani kuna watu wanne wanaoonekana kuwa wanakimbia, huu ni mchezo wa riadha, labda wako kwenye mashindano ama ni mazoezi ya riadha.

Hili ni jengo la gorofa lililojengwa na mawe na kupakwa rangi ya nyeupe, likiwa na madirisha kadhaa. Mbele ya jengo hilo kuna bango linalosema, visitors please pass through the office . Jambo linalodokeza hatua ya usalama na utaratibu wa upokezi. Jengo hili limezungukwa na mimea ya kijani na yanayofanya mazingira yakae safi na ya kuvutia.

hili ni darasa la wanafuzi sababu yasema hii nikwamba, hapa kuna madawati ya wanafunzi ya kukalia na juu ya dawati hayo kuna makaratasi na kuna vitabu vingine. Pale tunaona kuna vitabu vya mwalimu kumanisha mwalimu pia yuko anaketi kwa hili darasa kusaidia wanafunzi.

Ni mandhari ya darasani. Kuna dawati. Madawati hutumika na wanafunzi wakiwa darasani kuketi wanaposoma. Dawati hizi madawati haya yako mengi na yamepangwa vizuri darasani.

Ni mazingira ya uwanjani. Kuna watu watatu kwenye uwanja. Wawili wanaonekana kuwa walemavu wa miguu. Mmoja aliyesimama kando yao hana ulemavu, anaonekana kuwa anawatolea maelezo fulani.

Watu wengi walio simama wote wamesimama kwenye foleni. Wanaonekana wamevaa nguo zinazofanana haswa sweta za rangi nyekundu na kijani kibichi na kuna chenye wamebeba na inaonekana tuzo fulani na wamesimama na wameionyesha.

Hili linakaa ratiba ya shule. Shule yenyewe inaitwa Thika Road Christian School. Hili hili ratiba linaonyesha saa na vitu vinavyotendeka kwenye wakati huo. Hili ratiba husaidia kwenye mashule kwa kuangalia venye vitu vinaendelea bila utatanishi.

Mandhari haya yanaonekana kuwa ya hewa safi kwa sababu kuna mimea iiyowekwa vizuri na kwa usafi na njia ya kuonekana. Mimea hii ni ya kijani kimbichi. Kando yake kuna nyumba inayoonekana kuwa labda ni darasa.

Ni mazingira ya uwanjani. Kuna mchezo unaoendelea. Mchezo huo ni wa watu walio na ulemavu haswa wa miguu. Mchezo huu unaonekana kuwa ni wa ukandanda. Wachezaji wamevaa nguo zinazofanana za rangi nyekundu na kaptura ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna mtu anayeonekana kuwa ameketi kwenye kiti cha, magurudumu, penye mapaja yake amebeba vitabu, mtu huyu anaonekana kuwa ni mwanaume, amevaa suruali ya rangi ya samawati, shati ya rangi ya nyeupe, na shati ngine juu yenye rangi ya, madoa doa.

Hapa ni mazingira ya shuleni madhari ya darasani. Kuna madawati, ubao, kuna kabati na kuna rula kwenye ubao inayoashiria kuwa hapa ni mahali pa kusomea na wanafunzi hukalia madawati hayo.

Hapa ni mazingira ya uwanjani kuna watu tofauti wanaonekana kuwa wanariadha waliyo kwenye ushindani ya riadha wamevaa zinazo tofautiana, kuna moja anayeonekana kuwa mwanariadha wa kenya ambaye yuko mbele ya wanakimbia.

Kuna mtu anayeonekana kuwa anakaa mwanadada ako majini, anaogelea kwenye maji, labda ni mashindano ama anaogelea tu kwa raha zake kwenye kidimbwi cha maji. Kando yake kuna vitu vya nyekundu nyekundu.

Hiki ni kitabu. Kitabu hiki jalada lake ni jeupe. Kitabu hiki ni cha watoto wadogo kwa sababu kimeandikwa Junior English Two , haswa watoto wa darasa la pili.

Maandishi, maandishi haya ni alfabeti, herufi ndogo na herufi kubwa. Chini yake kuna kitu ya rangi nyekundu iliyoandikwa, Happy. Labda hivi ni vitu vya mtoto wa chekechea.

Ni mandhari ya uwanjani kuna watu wawili, moja ameshika mwengine ilhali amefunhwa macho, nyuma yao kuna watu wengi wanaonekana kuwa wamekuja kushabikia. Watu hao wawili walioshikana wanaonekana kuwa ndio walikua wanacheza huku, wote wamevaa nguo zilizoandikwa kenya.

Hapa ni mazingira ya darasa kwa sababu kuna madawati. Madawati haya utumika na wanafunzi kukalia wakati wanaposoma ama wakati wanafunzwa, juu ya dawati kuna kitabu na kitabu hicho inaonekana ni cha kusoma.